Chupa ndogo ya dawa za mifugo, iliyofungwa vizuri na kifungashio chekundu na kopo jeupe, huku ikiwa na picha za wanyama mbalimbali kama ng'ombe, mbwa na mbuzi, pamoja na maandishi yaliyoandikwa kwa lugha ya kiingereza, vipimo kamili vya bidhaa hiyo, uzito pamoja na namna ya kutumia dawa hiyo.

Dawa za mifugo zilizo hifadhiwa ndani ya boksi lililofungwa vizuri kwa ubora na kwamakini huku likiwa limepakwa rangi nyeupe na bluu bahari dawa hii mahususi kwaajili ya kuua vijidudu vinavyo shambulia wanyama hasa ng'ombe katika boksi la dawa hiyo lililo andikwa maandishi ya lugha ya kingereza yanayo someka kama "NIMA SP"

Chupa ndogo ya dawa za mifugo iliyoandikwa kwa maandishi meupe yanayosomeka kwa lugha ya kiingereza "tactic" yenye ujazo wa kumi na mbili pointi tano asilimia huku ikiwa na picha iliyochorwa ya wanyama ng'ombe pamoja na mungu ikiwa na ujazo wa lita moja.

Pembejeo za kilimo zilizowekwa katika shehena iliyopangwa vizuri katika magunia safi yaliyofungwa vizuri yakiwa na rangi nyeupe, na mistari ya bluu, maandishi ya bluu. Ndani yake kukiwa na pembejeo mbalimbali za kilimo pamoja na mbegu za mazao.

Pembejeo za kilimo zilizohifadhiwa katika vifungashio vyeupe vyenye ukubwa mbalimbali huko kukiwa kumeandikwa maandishi kwa lugha ya kiswahili na kiingereza yanayosomeka kama baraka fetilaiza yenye ujazo wa kilo kumi kilo ishirini na tano na kilo hamsini

Dawa za mifugo zilizohifadhiwa vizuri katika eneo maalumu, makabati yaliwekwa vizuri kwa vioo safi. Huku kukiwa na chupa mbalimbali, zenye dawa kwaajili ya matumizi ya tiba kwa wanyama, kama mbwa, paka na nguruwe.

Dawa za wanyama hususani paka na mbwa, iliyohifadhiwa katika boksi maalumu, ikiwa na maandishi yanayosomeka kwa lugha ya kiingereza "Natural good health", huku ikiwa na picha ya mbwa na paka wenye afya tele, pamoja na maandishi mengine yanayoonyesha ujazo kamili na namna ya matumizi ya dawa.

Pembejeo za kilimo na dawa za mifugo, zilizohifadhiwa katika chumba maalum chenye mwanga mkali ,na makabati yaliyopangwa dawa na pembejeo hizo kwa ajili ya matumizi ya kilimo, na kutibia wanyama mbalimbali, wakiwemo kuku, mbwa, paka na ng'ombe.

Pembejeo za kilimo pamoja na dawa za mifugo zilizohifadhiwa katika vifungashio mbalimbali: magunia, maboksi pamoja na chupa; zikiwa na ujazo tofautitofauti. Huku zikiwa zimewekwa katika duka lenye makabati yenye vioo na ngazi nyingi. Mbele ya duka hilo ukiwa na vijana wawili wenye nyuso za furaha.

Pembejeo za kilimo na dawa za mifugo, zinazoandaliwa na wahudumu, wataalamu maalumu, waliobobea katika fani hiyo. Wakipima na kuandaa kemikali pamoja na vitu maalumu vinavyotumika kutengeneza dawa pamoja na pembejeo hizo, kwa ajili ya kuhakikisha usalama wa afya za wanyama na ukuaji wa mazao.

Dawa za mifugo hususani ng'ombe, mbuzi, kondoo pamoja na wanyama wengine. Iliyohifadhiwa katika chupa ndogo, iliyofungwa vizuri kwa kifungashio cheupe, ikiwa na maandishi yanayosomeka kwa lugha ya kiingereza, picha za wanyama hao, pamoja na ujazo kamili wa dawa iliyopo katika chupa hiyo.

Boksi dogo la dawa, ndani yake likiwa limefungashiwa chupa ndogo yenye ujazo wa kimiminika cha mililita hamsini. Huku juu ya boksi hilo, kukiwa na picha ya mbwa mwenye rangi nyeusi na madoa meupe, na maandishi yaliyoandikwa kwa lugha ya Kiingereza yanayosomeka kama "4CYTE dog".

Dawa za mifugo na pembejeo za kilimo zilizoifadhiwa katika chupa ndogo maalumu inayotumika kuhifadhi dawa za maji kwa ajili ya kuuwa vijidudu kwa wanyama na mimea, huku zikiwa zimewekwa katika makabati maalumu yanayotumika kuhifadhi dawa hizo.

Chupa maalumu iliyotengenezwa vizuri, ndani yake kukiwa kumehifadhiwa dawa za mifugo, hususani kuku, ikiwa imeandikwa maandishi yaliyonakshiwa vizuri kwa rangi nyeupe na mwandiko unaoonekana vizuri, yaliyoandikwa kwa lugha ya kiingereza na kusomeka kama ''Ashidox-n'', ikiwa na ujazo wa gramu mia moja.

Pembejeo za kilimo na dawa za mifugo zilizowekwa katika mifuko maalumu yenye ujazo tofautitofauti hasa katika mifuko ya kilo hamsini. Iliyowekwa nje mbele ya duka, huku kukiwa na mwanaume na mwanamke waliokaa mbele ya duka hilo.

Pembejeo za kilimo na dawa za mifugo zilizowekwa ndani ya duka, sehemu ambapo huuzwaji wa bidhaa hizo hufanyika, Huku katika duka hilo kukiwa na kijana alievalia mavazi nadhifu sana, Mwenye tabasamu la furaha akimsikiliza mteja aliembele yake kwa ajili ya kupata huduma ya dawa hizo.

Pembejeo za kilimo zilizofungashwa katika mifuko yenye ujazo wa kilo hamsini, iliyokusanywa pamoja katika eneo lenye kivuli kizuri kilichofunikwa na bati safi, huku kukiwa na mwanaume na mwanamke waliosimama mbele ya pembejeo hizo zenye mifuko ya rangi nyeupe.

Dawa za mifugo na pembejeo za kilimo, zilizomo katika makopo maalumu meupe ya kuvutia, zilizowekwa juu ya meza ya mbao, iliyotengenezwa vizuri katika chumba kidogo chenye sakafu nzuri ya kuvutia, huku kukiwa na viti viwili vyeusi ndani ya chumba hiko.

Dawa za mifugo zilizohifadhiwa katika boksi dogo lililotengenezwa maalumu, huku likiwa na rangi nyeupe na kahawia. Mbele ya boksi hilo kukiwa na maandishi makubwa yanayosomeka kama "BOZON", maandishi yaliyoandikwa kwa lugha ya kingereza. Huku chini ya maandishi hayo kukiwa na picha ya wanyama wawili (ng'ombe na mbuzi).

Dawa za wanyama hususani mbwa, iliyowekwa katika chupa maalumu na kufunikwa vizuri, ikiwa na rangi ya kijani pamoja na nyeupe, iliyoandikwa maneno kwa lugha ya kiingereza yanayosomeka kama natural antibiotic yenye ujazo wa "C6".

Matango mazao ya biashara yaliyokomaa vizuri katika shamba kubwa la mazao hayo yenye miche mingi ya kutosha, iliyoota katika ardhi ya shamba yenye udongo mzuri uliomea miche mingi iliyochipua vizuri huku ikiandaliwa kwa ajili ya kwenda kuuzwa masokoni.

Ndizi zilizokuwa vizuri, zao la biashara lililomea katika shamba kubwa linaloendeshwa kwa teknolojia ya kisasa, huku kukiwa na miche mingi ya migomba iliyootesha ndizi kubwa zilizokomaa, kwa ajili ya kuvunwa na kwenda kuuzwa katika masoko mbalimbali.

Zao la biashara lililomea vizuri ndani ya shamba kubwa lenye miche mingi ya kutosha, huku kukiwa na mwanaume mwenye umri wa makamo; aliyevalia fulana ya rangi ya bluu bahari, akikagua mazao katika shamba hilo, kwa ajili ya kuandaliwa na kwenda kuuzwa katika masoko mbalimbali.

Nyanya zao la biashara liliokomaa na kuiva vizuri likiandaliwa baada ya kutoka kuvunwa mashambani na kijanawa kike .Pembeni yake kukiwa na tenga maalumu lenye matundu matundu kwaajili ya kuhifadhi zao hili ili kwenda kuuzwa katika masoko mbalimbali kwa matumizi ya kawaida .

Mahindi, zao la biashara lililokomaa vizuri shambani, sehemu yenye udongo mzuri wenye rutuba, huku kukiwa na mkulima aliyevalia mavazi ya mashambani akikagua mahindi hayo kwa ajili ya kuyavuna, kuyaandaa na kwenda kuyauza katika masoko mbalimbali pamoja na viwanda kwa ajili ya usindikaji.

Zao la kibiashara, chai iliyokomoa vizuri ndani ya shamba kubwa lililozungukwa na miti mirefu na mifupi, vichaka vidogo na vikubwa. Huku ndani ya shamba hilo kukiwa na vijana wawili wanaovuna zao hilo na kuweka katika matenga maalumu waliyoyafunga kwenye migongo yao.

Shamba la mazao ya biashara ndizi zilizo meya vizuri huku kukiwa na mwanaume aliyevalia mavazi ya mashambani, mikononi mwake akiwa ameshika mkungu wa ndizi aliyotoka kuvuna katika shamba hilo pembeni kukiwa na magome na maganda ya miti ya mgomba uliokatwa wakati wa uvunaji wa zao hilo.

Parachichi, zao la biashara lililokomaa na kustawi vizuri katika shamba kubwa la miche hiyo, huku kukiwa na mwanaume aliyevalia mavazi nadhifu kwa shughuli za mashambani, akikagua zao hilo kwa ajili ya kuvuna na kwenda kuyauza katika masoko mbalimbali.

Mazao ya biashara. Mihogo iliyokomaa vizuri iliyovunwa katika shamba kubwa la mihogo na kuhifadhiwa katika magunia yaliyowekwa pamoja kwa ajili ya kwenda kuuzwa kwenye masoko mbalimbali, huku kukiwa kumezungukwa na nyasi ndogondogo katika eneo hilo lililowekwa mazao hayo.

Mapapai mazao ya biashara yaliyomea vizuri katika shamba kubwa lililosheheni miche mingi ya mipapai, huku kukiwa na mwanaume anayekagua zao hilo kwa ajili ya uvunaji, ili kupeleka katika masoko mbalimbali kujipatia fedha za kujikimu na kuendeleza shughuli za shambani.

Mgomba zao la biashara lililochipua na kumea vizuri kwa ajili ya kuzalisha mikungu ya ndizi yenye ukubwa na ubora ulioshiba, huku ikiwa imezungukwa na vipori vidogovidogo pamoja na vichaka, katika ardhi yenye rutuba kwa ajili ya kuhakikisha ustawi wa mazao ya biashara.

Hoho zao la biashara, lilikomaa vizuri na kuvunywa ndani ya shamba, huku likiwa limehifadhiwa vizuri na kukusanywa katika magunia maalumu na mkulima aliyesimama mbele ya magunia hayo akiwa amevalia mavazi nadhifu pamoja na kofia, mikononi mwake akiwa ameshika hoho hizo kwa ajili ya kwenda kuuza.

Mazao ya kilimo cha biashara yaliyopandwa na kukua vizuri katika shamba kubwa lenye ardhi na udongo uliomea vizuri, ukiwa na mkulima ndani ya shamba hilo akifanya ukaguzi na uvunaji wa mazao yaliyokwisha kwiva kwa ajili ya kwenda kuuzwa masokoni.

Nyanya zao la biashara, lililomea vizuri katika shamba kubwa la zao hilo, huku kukiwa na nyanya zilizoivaa vizuri na zingine zinazoendelea kukomaa ndani ya shamba, kwa ajili ya matumizi ya kibiashara na kuuzwa kwenye masoko pamoja na viwandani.

Viazi mviringo zao la biashara, lililovunwa shambani baada ya kukomaa kutoka kwenye ardhi ya shamba lenye rutuba nzuri, likiandaliwa kwa ajili ya kuhifadhiwa vizuri na kwenda kuuzwa kwenye masoko pamoja na viwanda, ili kutengeneza bidhaa mbalimbali.

Nanasi, zao la biashara lililokusanywa vizuri baada ya kulimwa katika eneo la soko, mahali ambako bidhaa mbalimbali huuzwa, kama mazao pamoja na bidhaa nyingine. Huku kukiwa na mwanamke anayepanga mananasi hayo.

Wanaume wa watano, waliovalia mavazi nadhifu sana, wakulima wa mazao ya biashara, wakiwa katika shamba kubwa lililozungukwa na miti mirefu, wakivuna na kuchambua mahindi, zao la biashara kwa ajili ya kwenda kuuzwa sokoni.

Wanawake na wanaume wakulima wa mazao ya biashara, wakiwa katika eneo la shamba, mahali ambapo mikungu ya ndizi imehifadhiwa, baada ya kuvunwa katika shamba la migomba kuliko ota ndizi hizo.

Mwanaume mkulima alievalia mavazi maalumu kwa shughuli za mashambani akiwa katika eneo la shamba, mahali amabapo kumelimwa mazao ya kibiashara, zao la mahindi, huku akivuna zao hilo kwa ajili ya kwenda kuuza sokoni.

Nyanya zao la mashambani, likiwa limewekwa na kukusanywa vizuri eneo la wazi na juu ya tundubali lililotandazwa katika shamba hilo, huku kukiwa kumezungukwa miche ya miti, mbele kukiwa na kijana mkulima wa mazao hayo, mikononi mwake akishika nyanya hizo na kuzikagua, uso wake ukionyesha furaha na tabasamu.

Mwanamke aliyevalia mavazi nadhifu sana yenye rangi ya njano na nyeusi, huku mkono wake ukiwa umeshika mkungu wa ndizi uliokua vizuri katika moja ya migomba ndani ya shamba hilo. Huku miguu ya mwanamke huyo ikikanyaga ardhi yenye udongo mzuri uliomea, na wenye rutuba.

Shamba kubwa ya kiilimo cha biashara, aina ya nyanya kukiwa na nyanya nyingi zilizovunwa na kuwekwa mahali pamoja. Huku shamba hilo likiwa limezungukwa na miche iliyokua vizuri, yenye rutuba pamoja na ardhi yenye udongo mzuri.

Zao la biashara lililomea vizuri katika shamba kubwa linalotumia njia ya kilimo cha umwagiliaji mabomba yaliyopita katika shamba hili, huku kukiwa na mkulima anaefanya palizi na ukaguzi wa mazao katika shamba hilo lenye udongo mzuri uliomea na rutuba.

Zao la biashara lilomea na kustawi vizuri likiwekwa wazi kwaajili ya uchambuaji kwa waliyonona kwaajili yakwenda kuuzwa

Zao la biashara nyanya iiliokomaa vizuri na nyingine ikiwa imeanza kukomaa iliyommea vizuri katika udongo wenye rutuba, huku kukiwa na miche mbalimbali iliyochipua katika shamba hilo. Nyanya hizi hutumika kwa zao la biashara linalokusanywa na kwenda kuuzwa katika masoko pamoja na viwandani.

Zao la biashara kitunguu maji kilichokomaa vizuri kikiwa kimeanikwa baada ya kutoka kuvunwa shambani. Huku kukiwa na wanaume na wanawake wakulima wa zao hilo, wakipanga na kuchambua vitunguu vilivyoivaa na vilivyoharibika.

Mazao ya biashara, zao la mpapai tunda ambalo limelimwa na kustawi vizuri katika shamba lililo na miche mingi ya mipapai iliyokuwa na kustawi vizuri, huku kukiwa na mwanaume aliyevalia mavazi nadhifu akichuma mapapai hayo kwenda kuuza sokoni.

Zao la biashara mahindi yaliyotika kulimwa, yakiwa yamehifadhiwa vizuri katika matenga maalumu ya kuvunia mazao, huku kukiwa na wakulima wakike na wa kiume, wanaoendelea kuvuna zao hilo katika shamba kwa ajili ya kwenda kuuza kwenye masoko mbalimbali.

Wakulima wa mazao ya biashara wanaume na wanawake walio valia mavazi ya mashambani, wakifanya mavuno katika shamba kubwa lililolimwa mazao ya biashara ili kwenda kuuzwa sokoni kwa ajili ya kupata kipato chao.

Zao la biashara, lililostawi vizuri huku kukiwa na mwanaume na mwanamke, waliobeba mikononi mwao zao hilo. Nyuma ya watu hao wawili, kukiwa na mti mkubwa wa mwembe uliostawi vizuri, ukiwa na maembe yaliyoshamri na kukomaa.

Nyanya ni zao la biashara lililokomaa vizuri, likiwa na rangi nyekundu inayopendeza, lililowekwa katika matenga yaliyowekwa pembezoni mwa barabara, kwa ajili ya kwenda kuuzwa masokoni. Huku nyuma yake kukiwa na shamba kubwa la zao hilo, pamoja na wakulima wanaoendelea kuvuna.

Kijana wakiume mkulima wa mazaao ya biashara, akiwa katika maeneo ya mashambani mbele yake kukiwa na magunia yaliyojaa mahindi yaliyotoka kuvunwa. Huku mkononi mwake akishika indi lililomenywa vizuri, nyuma ya mgongo wake kukiwa na gari maalumu linalotumika kusafirisha mahindi hayo.

Mwanaume mmoja, mkulima alievalia mavazi nadhifu sana akiwa amechuchumaa eneo la shamba la kilimo cha mazao ya biashara, huku mikononi mwake akiwa ameshikilia mapapai zao la biashara, pembeni kukiwa na mti wa mapapai uliokuwa na kukomaa huku nyuma akizungukwa na miche mingine.

Viazi mviringo kama zao la biashara, lililokusanywa vizuri baada ya kutoka kuvunwa shambani na wakulima waliozunguka shamba hilo lililomea vizuri kwa miche mbalimbali iliyostawi kwa ajili ya kwenda kuuzwa.

Mwanaume mkulima wa mazao ya biashara, alievalia shati jeupe la mikono mifupi, akiwa katika shamba kubwa, la kilimo cha mazao ya biashara, mkononi mwake akiwa amabebelea, mashina ya viazi mbatata vilivyomea na kukua vizuri.

Mazao ya biashara mikungu ya ndizi iliyostawi vizuri na kuvunwa ikiwa katika eneo la shamba mbele yake kukiwa kuna vijana wawili wakiume, wakulima wa mazao ya biashara waliosimama katika shamba hilo huku kukiwa na migomba mingine ya ndizi yenye ndizi zilizoiva vizuri.

Wakulima wa mazao ya biashara, walioketi katika eneo la wazi, katikati ya meza, kukiwa na zao la biashara, wakichambua zao hilo, baada ya kutoka kulivuna shambani, ili kwenda kuuzwa sokoni kwaajili ya kujipatia kipato chao.

Wakulima wa mazao, vijana waliofalia mavazi sana kwa shughuli za kilimo, wakiwa katika eneo la shamba wakipalilia ardhi katika eneo hilo, kutoa majani madogo madogo yaliyoota na kufanya maandalizi maalum kwa ajili ya kuandaa shamba kuelekea shughuli za kilimo.

Mbegu mbalimbali za miche ya miti zilizomea vizuri, zikiwa zimehifadhiwa ndani ya vyombo maalum vyenye udongo wenye rutuba, ulioshamiri kwa ajili ya ukuaji wa miche hiyo, huku vikiwa vimewekwa juu ya meza pembeni ya dirisha, lenye hewa nzuri na mwanga wa kutosha.

Wakulima wa mazao waliyovalia mavazi nadhifu sana wakiwa katika shamba la kisasa linalolimwa kupitia teknolojia mpya huku wakiwa wanafanya ukaguzi wa miche iliyomea katika shamba hilo linalotumia njia ya kilimo cha kijani.

Wakulima wa kike na wa kiume wakiwa katika eneo la shambani, wakikusanya na kuvuna zao la maembe. Tunda lililokomaa vizuri na kuliweka katika matenga madogomadogo yenye rangi ya bluu, yaliyowekwa mahususi kwa ajili ya uhifadhi wa tunda hilo.

Wakulima vijana watatu waliovalia mavazi maalumu ya mashambani wakiwa wamesimama katika eneo la shamba mbele kukiwa na mashine maalumu ya kilimo, yenye magurudumu manne madogo mawili na makubwa mawili yenye rangi nyekundu inayotumika kupalilia katika shamba na kuvuna.

Wakulima wa kike na wakiume wakivuna mazao katika miche ya miti, kwenye eneo la shamba hilo na kuweka katika matenga maalumu yenye matundu yaliyopakwa rangi ya njano kwa ajili ya mazumizi mengine, Huku eneo hilo la shamba likiwalimezungukwa na miche mingine ya miti.

Mkulima aliyevalia mavazi nadhifu sana, akiwa katika eneo la shamba mahali kulikopandwa miche ya mazao, iliyostawi vizuri huku kukiwa na mabomba yanayosafirisha maji, kwa ajili ya kusaidia kilimo cha umwagiliaji katika shamba hilo.

Mashine maalum iliyotengenezwa mahususi kwa shughuli za kilimo cha mashambani kilimo cha kisasa, ilioundwa kwa visu vidogovidogo vinavyotumika kwa ajili ya kuchimba na kuchanganya udongo wakati wa palizi iliyofungwa nyuma ya treka linalofanya kazi hiyo.

Mashine za kisasa za kilimo zinazotumia nishati ya umeme pamoja na teknolojia ya kisasa kuhakikisha ukuaji wa mazao mbalimbali yanayolimwa kwa njia za kisasa unafanikiwa, huku mashine hizo zikitumia mwanga pamoja na kemikali maalumu ili kusaidia shughuli hiyo

Mashine ya kisasa ya kilimo, trekta kubwa lililofungwa jembe la kisasa lililotengenezwa kwa visu vidogovidogo vinavyochimbua na kuchanganya udongo. Huku likiongozwa na kijana wa kiume aliyevalia mavazi nadhifu sana ndani ya shamba kubwa linalotarajiwa kupandwa mimea.

Mashine ndogo ya kisasa inayoendeshwa na injili ndogo inayotumia mafuta ikiwa imeundwa vidogo vinavyotumika kuchanganya na kuchimbua udongo wakati wa parizi na maandalizi ya shamba.

Mashine maalumu ya kilimo, inayoendeshwa kwa injini ndogo ya mafuta, ikiwa na rangi nyekundu na nyeusi, magurudumu mawili pamoja na visu vidogovidogo, ambavyo hutumika kuchimba na kuchanganya udongo wakati wa maandalizi ya shamba, palizi pamoja na uvunaji wa mazao.

Mashine ya kilimo, trekta kubwa lililofungwa majembe ya kisasa; yenye visu vidogovidogo vinavyochimbua na kuchanganya udongo, kwa ajili ya maandalizi ya shamba kuelekea upandaji wa miche ili kuzalisha miche ya mazao bora, yatakayostawi vizuri katika shamba hilo.

Mashine maalum, inayofungwa nyuma ya trekta mahususi kwa ajili ya kilimo, inayoundwa na visu vidogo vidogo vyenye makali ambavyo hutumika kuchimba na kuchanganya udongo wakati wa palizi mashambani, ili kujiandaa na kilimo.

Mashine ya kilimo, trekta dogo lenye rangi nyekundu na nyeusi. Nyuma kukiwa kumefungwa kifaa maalumu. Mashine ya kisasa yenye magurudumu ambayo inasaidia ukataji na upunguzaji wa majani wakati wa kupalilia shamba, ili kuhakikisha mazao yanakua vizuri.

Mashine ya kisasa kwa shughuli za kilimo, iliyofungwa katika trekta kubwa la kisasa ikiwa na visu vidogovidogo, vinavyosaidia ukataji na uvunaji wa mazao yaliyomea shambani, huku likiwa linaongozwa na kijana aliyepanda ndani ya trekta hilo.

Mashine za kilimo zinazotumika kwa ajili ya kutengeneza na kuzalisha kemikali maalumu, inayosaidia miche ya miti kukua, ikiwa na taa za kisasa zinazohusisha utoaji wa virutubishi, vinavyoashiria ukuaji na uchevushaji wa miche hiyo ya miti.

Mashine maalumu ya kilimo, inayouundwa kwa magurudumu madogomadogo yenye rangi nyeusi, huku ikiendeshwa kwa injini inayotumia mafuta na mtambo maalumu uliopakwa rangi ya chungwa, ukitumika katika ukataji na usawazishaji wa nyasi katika eneo la shamba.

Mashine ya kilimo, trekta lenye rangi nyekundu, magurudumu makubwa mawili, pamoja na mengine madogo, iliyofungwa majembe maalumu ya kilimo cha kisasa, yenye meno madogomadogo ambayo huchambua na kuchanganya ardhi ili kutengeneza matuta wakati wa uandaaji wa shamba kwa ajili ya kilimo cha mazao mbalimbali.

Mashine ya kulilmia yenye magurudumu manne, inayoongozwa na kijana wa kiume, ikiwa imeunganishwa kwa jembe maalumu lenye meno madogomadogo ambayo hutumika kwaajili ya kuchanganya udongo pamoja na kuchimbua ardhi wakati wa uuandaaji wa mashamba.

Mashine maalum ya kisasa kwa shughuli za kilimo, iliyofungwa katika trekta kubwa linalotumika katika shughuli hizo, huku mashine hiyo ikiwa imetengenezwa kwa visu vidogo vidogo vilivyopangwa ambavyo, huchimbua na kuchanganya udongo, wakati wa palizi na maandalizi ya shamba.

Mashine maalumu ya kisasa yenye magurudumu inayoendeshwa kwa injini inayotumia mafuta. Mashine hii hutumika kupalilia shamba na kukusanya nyasi pamoja na vitu mbalimbali, wakati wa upalizi na uandaaji wa shamba kuelekea shughuli za kilimo cha kisasa.

Mashine maalumu ya kilimo, inayotumia teknolojia ya kisasa ambayo hustawisha mazao kupitia virutubishi pamoja na kemikali zinazozalishwa maabara , pamoja na hiyo kukiwa na taa maalumu zinazochochea ukuaji wa mazao hayo.

Kifaa maalumu cha kielektroniki kinachoongozwa kwa mifumo ya kompyuta, ndani ya jengo la maabara ya kilimo katika shamba la kiwanda. Ambapo, mifumo hii husaidia mimea kukua, kwa kemikali pamoja na virutubishi vya kutengeneza ndani ya maabara.

Mashine ya kilimo trekta lenye rangi ya kijani na magurudumu meusi lililofungwa jembe maalumu lenye visu vidogovidogo vinavyofanya kazi ya kuchimbua na kuchanganya udongo, lilikwa katika shamba kwajili ya kutengeneza, kupalilia na maandalizi ya kilimo.

Ufugaji wa kisasa wa samaki unaofanyika katika kifaa kidogo kilichotengenezwa maalumu kwa ajili ya kazi hiyo. Huku kikiwa kimeunganishwa na mabomba yanayoingiza na kutoa maji ndani ya kifaa hicho, chakula cha kutosha, pamoja na mwanga; unaosaidia ukuaji wa samaki katika eneo hilo.

sehemu yaliyochimbwa mabwawa ya samaki, yaliyozungusha nyasi ndogo zilizomea vizuri, huku ndani ya mabwawa hayo kukiwa na samaki waliokua vizuri, juu ya mabwawa hayo kukiwa na nyavu inayozuia samaki wasiliwe na ndege, lakini pia kuachanisha kizimba kimoja na kizimba kikingine.

Nafaka za chakula kama mahindi maharage njugu pamoja na mchele vilivyowekwa katika vifungashio maalumu, matenga madogo madogo ikiwa vimewekwa nje eneo pembezoni mwa barabara ya kuandaliwa kwa matumizi ya chakula.

Bidhaa za chakula, kama: mahindi, maharage, nyugu mawe Pamoja na bidhaa nyingine zilizowekwa na kuhifadhiwa vizuri kwenye magunia safi yaliyopangwa nje ya duka hilo. Huku ndani ya duka kukiwa na bidhaa nyingine zilizowekwa kwenye makopo Pamoja na kuning'inizwa vizuri Kwa ajili ya uuzwaji Kwa wateja.

Hindi zao la chakula lililokomaa na kumea vizuri shambani, kwa ajili ya kwenda kuvunwa na kutengenezwa kwa kuandaliwa kwa ustadi mkubwa, kwa ajili ya matumizi ya chakula cha binadamu pamoja na lishe bora ili kuboresha afya za watumiaji.

Misitu minene iliyochanua vizuri kwa miti mikubwa, vichaka vidogo vidogo pamoja na nyasi zilizokua kwa kuachiana nafasi, huku kukiwa na maua na miti mikubwa na midogo iliyoota, mbele yake ikiwa imeoteshwa katika vifuko maalumu kwa ajili ya kupandwa maeneo tofauti tofauti.

Eneo la maporini mahali kuliko na miti mirefu iliyomea vizuri yenye kijani kibichi mapori madogomadogo pamoja na nyasi ndogo zilizokuwa katika ardhi yenye udongo mzuri, daraja lililotengenezwa kwa mbao na kamba ngumu huku chini ya daraja hilo ukipita mto unaotiririsha maji katika eneo hili.

Msitu mdogo, sehemu ya pori, ambapo kuna nyasi nyingi ndefu, vichaka vilivyokua vizuri pamoja na miti mirefu ya kutosha. Huku ndani ya vichaka hivyo, kukiwa na mwanga hafifu unaoashiria mwanga wa jua kutokupenya, katika majani yanayofunika eneo hilo.

Sayansi ya hydroponi, njia ya kisasa ambayo inasaidia mimea kukua bila kutegemea udongo njia hii inahusisha uchanganyaji wa virutubishi pamoja na maji, vinavyopitishwa katika mabomba maalumu yaliyotengenezwa na kutombolewa matunda madogo madogo huko juu yake kukuyoteshwa michi hiyo

Sayansi ya haidroponi ni njia ya kisasa inayosaidia mimea kukua bila kutegemea udongo, njia hii inahusisha uchanganyaji wa virutubishi pamoja na maji, vinayopitishwa kupitia mabomba maalumu aina ya PVC, yanayosambaza virutubishi katika mimea inayochipua.

Haidroponi hii ni teknolojia ya kisasa ya kukuza miche ya miti bila kutegemea udongo, sayansi hii inahusasha uchanganyaji wa virutubisho pamoja na maji vinavyo pitishwa kupitia mabomba maalumu yanayo tumia teknolojia ya "PVC" katika miche ya miti iliyopangwa kwenye mabomba maalumu yanayo isaidia kukua.

Sayansi ya hydroponic hii ni teknolojia ya kisasa. Ambapo! inausaidia mche kukua bila kutegemea udongo. Sayansi hii inahusisha uchanganyaji wa virutubishi pamoja na maji, vinavyo safirishwa katika mirija midogo midogo inayopita kwenye mimea hio ili kusambaza virutubishi hivyo.

Sayansi ya haidroponi. Hii ni teknolojia ya kisasa inayosaidia mmea kukua bila kutegemea udongo. Njia hii inahusisha uchanganyaji wa virutubishi pamoja na maji, vinavyopitishwa kupitia mabomba maalumu ya "p v c", katika mimea iliyopangwa vizuri katika mlolongo unaostahili.

Haidroponi. Hii ni sayansi ambayo inausadia mmea kukua bila kutegemea udongo. Sayansi hii inahusisha uchanganyaji wa virutubishi pamoja na maji, vinavyopitishwa katika mabomba yaliyotobolewa matundu. Juu ya mabomba haya kukiwa na miche ya miti iliyomea vizuri kwa ajili ya kupokea virutubisho hivi.

"Hydroponi" ni sayansi ambayo, inayosaidia mmea kukua bila kutegemea udongo, sayansi hii inahusisha, uchanganyaji wa virutubishi pamoja na maji vinavyopitishwa kwenye mimea kupitia mabomba maalumu yanayotumia teknolojia ya "pvc", mabomba hayo hupitisha mchanganyiko huo kwenye miche hiyo.

Haidroponi hiki ni kilimo ambacho mmea hukua bila kutegemea udongo ambapo miche ya miti inapangwa katika mpangilio sahihi, juu ya mabomba yaliyotengenezwa vizuri huku ndani ya bomba hayo ukipitiwa mchanganyiko wa vitutubishi pamoja na maji unao pita chini ya miche hiyo.

hydroponi hiki ni kilimo cha kisasa ambacho mmea ukuwa bila kutegemea udongo, aina hii ya ulimaji inahusisha mchanganyiko wa virutubishi pamoja na maji vinavyopita kupitia mabomba maalumu ya "PVC" yanayosafilisha maji katika miche hiyo.

Haidroponi. Hii ni sayansi ambayo hutumika kuotesha mmea kwenye maji. Sayansi hii haihitaji udongo ili mmea kuweza kukua bali inahitaji mchanganyiko wa virutubishi pamoja na maji, vinavyopitishwa katika mimea kupitia mabomba maalumu yanayoitwa "pvc".

Haidroponi, ni kilimo ambacho mmea hukua bila kutegemea udongo. Ambapo virutubisho pamoja na maji huchanganywa katika mfumo wa kimiminika na kusafirishwa kupitia mabomba yanayopita katika mimea hiyo, ili kuisaidia kusambaza rutuba na ustawi wa mmea.

Miche iliyomea vizuri kupitia teknolojia ya haidroponi, sayansi ambayo inausaidia mmea kukua bila kutegemea udongo hususani kwa uchanganyaji wa virutubishi pamoja na maji, vinavyosafirishwa kupitia mabomba yaliyowekwa mimea hiyo ili kuleta ustawi na mazao ya kisasa.

Hydroponi sayansi ya kuotesha mimea kwenye maji. Hiki ni kilimo ambacho miche ya miti hukua vizuri bila kutegemea udongo ambapo maji huchanganywa na virutubishi na kupitishwa kupitia mabomba maalum ya pvc, yanayopita katika miche hiyo iliyopangwa vizuri.

Kilimo cha haidroponiki ni aina ya kisasa ya ulimaji ambayo inatumia teknolojia ya "NFT" ,njia ambayo inausaidia mmea kukua bila kutegemea udongo, teknolojia hii inahusisha uchanganyaji wa maji pamoja na virutubishe unaopita katika mabomba maalumu yaliyounganishwa na miche hiyo.

Miche ya miti, iliyomea na kukua vizuri, katika mabomba yanayoshikilia miche hiyo. Huku ndani yake kukipita kemikali, inayochanganywa maji pamoja na virutubishi kupitia mfumo wa haidroponi, teknolojia ya kisasa inayosaidia mche kukua bila kutumia udongo.

Kifaa maalumu chenye mshikio, juu yake kikiwa na mfuniko wenye matundu, ndani ya kifaa hicho kikiwa kimemea mazao yanayokua kwa kutumia teknolojia ya "haidroponiki", teknolojia ambayo inasaidia mmea kukua bila kutumia udongo.

Hadroponi. Hii ni sayansi ambapo mmea hukua bila kutegemea udongo. Njia hii inahusisha uchanganyaji wa maji pamoja na virutubishi vinavyopita katika mizizi ya mashina ya miche hiyo, iliyowekwa vizuri na kuunganishwa kwa mabomba maalumu, yanayosambaza mchanganyiko huo.

Kilimo cha haidroponi, mfumo ambao husaidia mimea kukua bila kutegemea udongo. Kilimo hiki kinahusisha uchanganyaji wa virutubishi pamoja na maji yanayopitishwa ndani ya mabomba yaliyotengenezwa vizuri kwa ajili ya kupitisha mchanganyiko huo.

Kilimo cha kisasa cha haidroponi, teknolojia ambayo inatumia mfumo wa "NFT" ambapo mche unakua bila kutumia udongo, teknolojia inayohusisha mabomba ya "NFT" yenye matundu ambapo hupitisha maji yaliyochanganyikana na virutubishi.

Eneo kubwa la ardhi katika sehemu ya kiwanda, lililopandwa zao la kabeji lililomea vizuri kutokana na rutuba ya ardhi hiyo, kwa ajili ya maandalizi ya kupelekwa kiwandani kuchakatwa na usindikaji, ili kutengeneza bidhaa mbalimbali ikiwemo vyakula vya makopo na vinginevyo.

Shamba kubwa eneo la kiwanda, kulikoota na kumea mazao mbalimbali kwa ajili ya uchakataji na usindikaji wa bidhaa tofautitofauti hasa chakula pamoja na vinywaji. Huku kukiwa na mwanaume aliyevalia mavazi nadhifu sana ya mashambani akifanya uchaguzi wa mashamba hayo.

Shamba kubwa katika sehemu ya kibanda mahali ambapo uchakataji na usindikaji wa mazao hufanyika hususani ili kutengeneza na kuzalisha mazao yanayotokana na bidhaa za kilimo kwa ajili ya matumizi ya kawaida ya binadamu na vitu vingine.

Shamba kubwa katika sehemu ya kiwanda, shamba ambalo hulimwa mazao mbalimbali kwa ajili ya uchakataji na usindikaji wa mazao hayo, huku kukiwa na mkulima ndani yake anayekagua na kupanda mbegu ndani ya shamba hilo lililomea kwa udongo mzuri wenye rutuba.

Eneo la kiwanda mahari ambapo ushindikwaji na uchakataji wa mazao hususani nyanya hufanyika ili kuzalisha bidhaa mbalimbali kwa ajili ya matumizi ya majumbani na kuuzwa katika masoko, vifaa hivyo vya kisasa vinavyotumia teknolojia mpya hutumika katika usindikaji wa bidhaa hizo.

Shamba kubwa la kilimo ndani yake kukiwa kumehifadhiwa wanyama aina ya nguruwepori, waliowekwa katika makundi madogomadogo ndani ya vyumba maalumu vilivyotengenezwa na kutenganishwa na vyuma imara. Huku kukiwa na hewa safi ya kutosha pamoja na mwanga unaonangaza vizuri katika eneo hilo

Sehemu ya shamba kubwa la kiwanda, linalojihusisha na kilimo cha mazao, yanayotumika kwa uchakataji wa bidhaa, na kutengeneza kwa vitu mbalimbali ikiwemo vyakula na vinywaji ,vinavyotokana na mazao yaliyolimwa katika shamba hili.

Kijana wakiume aliyevalia mavazi nadhifu Sana, kichwani mwake akivalia kofia ndogo, nyuso yake ikiwa yenye furaha, mkono wake mmoja ukiwa umeshika mche, uliopandwa katika shamba hilo ndani ya kiwanda, huku akizungukwa na mimea mingine iliyoota humu ndani.

Mifumo ya umwagiliaji iliyotandazwa vizuri na kutengenezwa kupitia mabomba maalumu yenye matundu madogomadogo, iliyolazwa pembezoni mwa miche ya mazao yaliyomea vizuri katika shamba kubwa lenye udongo ulio na rutuba na kustawi, ili kusaidia shughuli za umwagiliaji.

Mifumo ya umwagiliaji. Mabomba maalumu yaliyotobolewa vitundu vidogovidogo vinavyopitisha maji na kuyanyunyiza katika ardhi iliyomea. Mimea iliyochipua vizuri kwenye udongo wenye rutuba kwa ajili ya kuhakikisha ukuaji wa mimea hiyo ili kupata mazao bora na yenye afya.

Mifumo ya umwagiliaji iliyoundwa na mabomba madogomadogo yaliyotengenezwa mahususi, kwa shughuli ya umwagiliaji mashambani, huku ikiwa imeungwa kikamilifu kwa ajili ya kuhakikisha, upatikanaji wa maji ndani ya shamba kwa ajili ya ukuaji wa mazao.

Mabomba maalumu, yaliyotobolewa vizuri kwa shughuli hususani za umwagiliaji wa mashambani, zikifanya kazi ya kumwagilia maji, ndani ya shamba kubwa lililomea miche ya miti iliyoota vizuri, ndani ya vitalu vya shamba hilo kwa ajili ya ukuaji wa mazao.

Mifumo ya umwagiliaji iliyounganishwa katika mabomba iliyotobolewa vitundu vidogovidogo na kutandazwa katika ardhi ya shambani, eneo lenye rutuba palipomea miche ya miti iliyokua vizuri na kustawi kwa ukubwa na kwa wingi kwa ajili ya uzalishaji wa mazao mbalimbali kwa matumizi tofautitofauti.

Mifumo ya umwagiliaji inayosanifiwa na mabomba madogomadogo, yaliyotandazwa katika shamba, na kutobolewa matundu madogomadogo, yanayomwagilia maji katika vitalu vya shamba hilo lililomea miche midogo ya miti, na kupandwa mbegu mbalimbali za mazao.

Mifumo ya umwagiliaji iliyoundwa kwa mabomba ya kisasa yaliyo tobolewa vizuri kwa matundu madogo madogo yanayo nyunyiza maji kwenye mashina ya miche ya miti yaliyo ota katika vitalu vilivyopangwa vizuri katika shamba ili kuzalisha mazao bora na mengi.

Mifumo ya kisasa ya umwagiliaji, mabomba yaliyotandazwa vizuri na kutobolewa vitundu vidogovidogo kwa ajili ya kunyunyiza maji katika miche iliyomea katika shamba hilo, ili kuboresha na kuhakikisha ukuaji wa mazao yaliyopandwa ndani ya shamba.

Mifumo ya umwagiliaji iliyowekwa katika shamba lililopandwa mbegu za mazao, huku mifumo hiyo ikiundwa kwa mabomba yaliyotobolewa mahususi kwa ajili ya kupitisha maji na kuchuruzisha maji hayo katika maeneo yote ya shamba, ili kulowesha ardhi kusaidia ukuaji wa mbegu zilizopandwa.

Mifumo ya mabomba, yanayosaidia kilimo cha umwagiliaji katika shamba, lililomea mazao vizuri na kupangiliwa katika mpangilio wa kisasa wa kilimo. Huku, mabomba hayo yakiwa yamewekwa kwa ustadi mkubwa, kwa ajili ya kuhakikisha shughuli za umwagiliaji, zinafanyika ipasavyo na mazao kukua na kumea vizuri.

Mifumo ya umwagiliaji mashambani, iliyowekwa katika shamba lililomea vizuri mazao ya udongo mzuri. Huku kukiwa na mwanaume mwenye umri wa makamo, aliyeshika moja ya bomba linalochuruzisha maji, yanayotumika kumwagilia mazao ndani ya shamba hilo.

Mifumo ya umwagiliaji mashambani iliyounganishwa kupitia mabomba madogo yaliyotobolewa matundu na kutandazwa katika ardhi ya shamba, eneo ambalo miche ya miti iliyostawi katika udongo mzuri wa eneo hilo lenye kijani kibichi.

Mandhari ya kuvutia yenye miti mikubwa na midogo vichaka vikubwa na vidogo vyenye kijani kibichi, nyasi zilizo kauka, barabara ya vumbi inayopitisha watembea kwa miguu pamoja na vyombo vya moto, anga jepesi lenye mawingu meupe na ya bluu bahari kuashilia hewa safi na utulivu katika eneo hili.

Mandhari nzuri ya kuvutia iliyopanbwa kwa miti iliyomea vizuri; vichaka vidogovidogo, nyasi zenye rangi ya kijani zilizomea vizuri katika ardhi yenye udongo mzuri, mapori makubwa pamoja na vyanzo vya maji vinavyozunguka eneo hilo la nyika. Huku kukiwa na wanyama wadogowadogo pamoja na ndege wanaojipatia vitoweo katika eneo hilo.

Mandhari safi ya kuvutia yenye mawingu mepesi, meupe na bluu, huku chini ya mawingu hayo kukiwa na ardhi iliyozungukwa na maji yenye kina cha kawaida, huku kukiwa na miti mirefu na mifupi yenye majani machache, nyasi zenye kijani kibichi, udongo wenye rutuba, pamoja na vichaka vidogo vidogo.

Mandhari ya kuvutia yenye hewa safi na tulivu, huku kukiwa kumeundwa na miti mingi mirefu vichaka vidogo vidogo na vikubwa nyasi ndogo na nyasi ndefu makazi ya watu pamoja na mashamba mlima yenye vilengele virefu vilivyozunguka eneo hilo.

Mandhari nzuri ya kuvutia iliyozungukwa na vyanzo vya maji, huku ikimea miche ya miti, vichaka virefu na vifupi, majani yaliyokuwa vizuri pamoja na nyasi ndogondogo. Ndani yake kukiwa na mifumo mbalimbali ya usambazaji wa nishati ya umeme katika eneo hilo pamoja na nyumba za makazi ya watu.

Mandhari tulivu nyakati za jioni, ikiwa imepambwa kwa miti mikubwa, vichaka vikubwa na vidogo, miti mirefu na mifupi iliyotawanyika kwa kuachiana nafasi. Huku kukiwa na mlima mrefu, wenye kilele kirefu zaidi iliyozungukwa na milima mingine midogomidogo pamoja na mabonde, ardhi yenye rutuba na ustawi.

Mandhari ya kuvutia yenye chanzo cha maji chenye kina kirefu, huku kukiwa kumezungukwa na mapori madogomadogo, miti mikubwa na midogo, nyasi ndefu na fupi, zenye kijani kibichi na zilizokauka. Juu ya anga kukiwa na mawingu mepesi, yanayoashiria hali ya hewa tulivu katika eneo hilo na hewa safi.

Mandhari safi na ya kuvutia iliyoundwa na chemichemi za mito, udongo mzuri, anga safi lenye mawingu madogo madogo pamoja na ardhi iliyomea mabonde yanayozunguka mto unaopita kando kando ya eneo hilo huku kukiwa na miche iliyochanua vizuri.

Mandhari ya maporini kukiwa na ardhi yenye nyasi zilizokauka, vichaka vidogovidogo, vyenye majani ya kijani, miti mikubwa na midogo, michache iliyosambaa katika eneo hilo. Huku likizunguka chanzo kidogo cha maji yanayopita katika eneo hilo.

Eneo pana la wazi, mahali ambapo kumeota nyasi kavu zenye rangi ya kahawia, huku kukiwa na mti mmoja uliokua na kustawi vizuri wenye majani mapana ya kijani. Mbele yake kwa mbali kukionekana barabara inayotenganisha eneo hilo.

Eneo la savana mahali pa tambarare, kukiwa na barabara ndogo yenye alama ya magurudumu, huku kukiwa na mnyama wa porini, swala anayevuka katika barabara hiyo, angani kukiwa na jua linalochomoza, miti iliyomea vizuri na mapori.

Mifugo iliyonona vizuri mbuzi wa kisasa waliyowekwa katika mazizi yaliyotengenezwa kwa teknolojia nzuri, inayosaidia upatikanaji wa chakula na utoaji wa huduma za maji kwa wanyama hao waliofugwa katika eneo hili mahali pa mifugo.

Eneo la wazi, sehemu ambapo mifugo mbalimbali, kama; mbuzi, kondoo wenye rangi tofauti, kama nyeupe na nyeusi hufugwa, eneo lililozungushiwa kwa miti mirefu mikavu kwa ajili ya usalama wa wanyama hao.

Kuku wa kisasa waliokuwa vizuri; wenye rangi tofautitofauti kama nyekundu na nyeupe, wakiwa katika eneo la wazi mahali penye nyasi nyingi ndogondogo, wakijipatia chakula kilichowekwa katika eneo hilo ili kukua na kuimarisha afya zao.

Kuku wakubwa wakienyeji wa rangi tofautitofauti: weupe, weusi na wekundu wenye afya zilizonona waliohifadhia katika chumba kikubwa chenye mwanga wa kutosha huku wakipatiwa huduma ya maji na chakula kwaajili ya afya zao.

Ndege wa kufuga aina ya kanga wenye manyoya meusi na madoa meupe huku midomo yao ikiwa myekundu. Wakiwa wamesimama katika eneo la shamba lililo na nyasi nzuri zilizomea kwa udongo wenye rutuba, hewa safi na mwanga wa kutosha.

Vifungashio vidogo vilivyotengenezwa kwa plastiki, ndani yake kukiwa kumewekwa mbegu za mazao mbalimbali huku vikiwa vimefungwa vizuri na kuhifadhiwa katika vikabati vidogo vyenye ngazi. Ndani ya vifungashio hivyo kukiwa na mbegu bora za kilimo, huku juu kukiwa na picha ya mazao yanayoonyesha aina za mbegu zilizo ndani.

Mbegu za mazao kama njugu, choroko, maharage, mahindi, uwele pamoja na mbegu nyingine, zilizokusanywa na kuwekwa katika magunia madogomadogo, yaliyofungashwa vizuri na kuhifadhiwa pembezoni mwa makazi ya watu, kwa ajili ya maandalizi ya kwenda kupandwa mashambani.

Shamba kubwa la kisasa likiwa limepandwa mbegu bora za mazao, zilizowekwa ndani ya chumba maalum kilichofunikwa kwa teknolojia ya kisasa ya kilimo cha kijani, huku ikiwa zimepangwa katika Vitalu na mistari inayolingana kwaajili kusaidia uchipuaji.

Mbegu za mazao zilizohifadhiwa katika kifungashio cha plastiki chenye rangi nyeupe na kijani. Huku juu ya kifungashio hicho kukiwa na picha ya zao la mbegu hizo, maandishi yaliyoandikwa kwa lugha ya kiingereza yanayosomeka kama "continental seeds".

Mbegu za mazao zilozo hifadhiwa katika vifungashio vidogo vilivyotengenezwa kwa plastiki iliyofungwa vizuri. Huku kukiwa na picha inayoelezea aina ya mbegu zilizohifadhiwa ndani ya vifungashio hivyo. Maandishi yanayosomeka kwa lugha ya kizungu pamoja na ujazo wa mbegu hizo ukiwa umeandikwa katika vifungashio.

Mbegu zilizooteshwa, miche midogomidogo iliyokua katika shamba zuri lenye ardhi yenye mbolea na rutuba. Huku kukiwa na mabomba yaliyopita katikati ya miche hiyo, inaosambaza na kumwaga maji ili kuisaidia miche hiyo kukua na kustawi vizuri.

Mbegu zilizohifadhiwa ndani ya kifungashio kidogo kilichofungwa vizuri na kwa ustadi mkubwa, huku kukiwa na picha ya zao la mbegu hizo na maandishi yaliyoandikwa kwa lugha ya kiingereza yanayosomeka "royal seeds" taarifa za mbegu hizo, namna ya matumizi, pamoja na ujazo wake zikiwa zimeandikwa kwa maandishi meusi.

Mbegu za mazao zilizopandwa katika ardhi yenye udongo mzuri wenye rutuba na kumea miche midogomidogo ya miti kwa ajili ya ukuaji wa mazao mbalimbali , huku kukiwa na mabomba maalumu kwa ajili ya kuwasaidia kilimo cha umwagiliaji yanayopitisha maji na kumwagilia miche hio.

Mbegu mbalimbali za kilimo, zilizowekwa ndani ya vifungashio maalumu, vilivyoning'inizwa katika eneo sehemu ya duka, huku mbegu hizo zikiwa na picha ya mazao mbalimbali pamoja na idadi ya ujazo wa mbegu na maelekezo mengine, ikiwemo majina pamoja na vitu tofauti.

Mbegu za mazao zilizopandwa katika miche midogomidogo iliyopangwa vizuri kwenye mashina na vitalu vilivyopangwa kwa mpangilio sahihi, katika eneo lililotengenezwa vizuri kwa kilimo cha kijani. Huku kukiwa na vitu mbalimbali vinavyosaidia mimea hiyo kukua.

Mbegu za mazao mbalimbali kama: mahindi, choroko, mbaazi, maharage na bidhaa nyingine. Zikiwa zimewekwa vizuri katika magunia, baada ya kutoka kuvunwa shambani kwa ajili ya kilimo na chakula. Huku kukiwa na maandishi yanayowakilisha bidhaa hizo.

Mbegu za kilimo, zilizowekwa katika kifungashio safi, kilichotengenezwa vizuri chenye rangi ya njano na kijani, huku kikiwa na maandishi ya lugha ya kiingereza, yanayosomeka kama "Simlow Seeds". Juu ya kifungashio hicho, kukiwa na picha ya zao linaloonekana vizuri, likiwakilisha aina ya mbegu zinazopatikana ndani.

Mbegu za zao la kabeji, zilizowekwa katika kifungashio kizuri, kilichofungwa vizuri huku kikiwa na rangi ya kijani, nyekundu iliyopauka, nyeupe pamoja na njano, kikiwa na maandishi yaliyoandikwa kwa lugha ya kizungu yanayosomeka kama "EASEED".

Mbegu za mazao mbalimbali zilizohifadhiwa katika vifungashio vilivyowekwa vizuri vyenye rangi ya kijani na nyeupe, huku vikiwa na maandishi na picha mbalimbali yanayowakilisha aina ya mbegu zilizomo ndani ya vifungashio hivyo vilivyopangwa vizuri.

Kifungashio maalum kilichowekwa mbegu la zao la kabichi ndani yake, Huku kikiwa kimepakwa rangi nyeupe pamoja na picha ya zao la kabichi juu ya kifungashio hicho maandishi yaliyo andikwa kwa lugha ya kiingereza na kupakwa rangi ya kijani yanayosomeka "SIMLAW SEEDS" yakiwa juu ya kifungashio hicho.

Kifungashio maalum chenye rangi ya kijani, njano na nyeupe kilicho na picha ya jani huko ndani yake kikiwa na mbegu za zao hilo. Juu kukiwa na maandishi ya kijani yaliyoandikwa "EA Seeds Spinach Indian Pack".

Vijana watatu wa kiume wakulima, wakiwa katika eneo la mashambani, mahali ambapo kumepandwa mbegu za miche ya miti, inayokua vizuri. Huku kukiwa na mabomba, yanayomwagilia mbegu hizo, ili kuweza kustawi vizuri.

Mbegu za kilimo, zilizohifadhiwa vizuri katika kifungashio kidogo cha plastiki kilichofungwa vizuri, huku kukiwa na picha ya zao la kabeji, linaloashiria aina ya zao zilizo humo, juu kukiwa na maandishi yaliyoandikwa kwa lugha ya kiiengereza "ROYAL SEEDS ".

Kifaa maalum kilicho tengenezwa kwa mbao, pamoja na mianzi iliyowekwa vizuri na kupangiliwa katika mfumo wa nyumba. Mahali ambapo wanyama kama mbwa huhifadhiwa hapo, huku kukiwa na mbwa anayekula chakula katika eneo hilo.

Wataalamu wa afya za wanyama (mwanamke na mwanaume), wakiwa katika chumba maalumu kwa ajili ya utoaji wa chanjo kwa wanyama. Mbele yao kukiwa na mbwa aliyenona vizuri, akipatiwa chanjo na binti mhudumu wa afya aliyesimama mbele yake.

Vibanda maalumu vilivotengenezwa kwa mbao na kuezekwa vizuri kwa mbao za kisasa, vikiwa vimewekwa madirisha pamoja na milango, mahususi kwa ufugaji wa wanyama mbalimbali, ikiwemo: mbwa, kuku, paka, sungura na wanyama wengine, hasa wale wanaofugwa majumbani.

Nyumba ndogo inayotumika kwa uhifadhi wa wanyama, hasa wanyama wakufuga majumbani kama mbwa. Huku kikiwa kimetengenezwa vizuri, kwa mbao zilizopangwa na kuwekwa kwa misumari imara, na kujengewa kwa mabati yanayong'aa vizuri ndani ya jengo hilo.

Wanyama wa porini, tembo wakubwa wakiwa na afya tele wakipatiwa chanjo na wahudumu wa wanyama pori waliovalia mavazi nadhifu sana katika eneo la hifadhi. Huku ukiwa na miti iliyochanua na udongo mwekundu.

Tembo mkubwa mnyamapori akila majani yaliyokatwa na kutengwa sehemu ya wazi, huku akiwa amezungukwa na watalii mbalimbali; wanaomshangaa tembo yule na kujifunza tabia zake. Maeneo ya vichaka na miti iliyozunguka eneo hilo, ardhi yenye udongo mwekundu inayopamba mandhari.

Wanyama wa porini tembo wakubwa waliowekwa katika eneo la wazi, sehemu yenye udongo mkavu jua kali huku kukiwa na mti mmoja mreafu katika eneo hilo wakizunguukwa na watu mablimbali wanaume na wanawake wanao watizama.

Ndege wa porini aina ya kunguru, wanaoruka umbali mrefu sana, manyoya yao yakiwa na rangi nyeusi pamoja na nyeupe, wakiwa katika eneo la ufukwe wa maji, lililo kandokando ya ardhi iliyomea vizuri, na nyasi zilizo na kijani kibichi, wakiwinda samaki.